Kijana barubaru, akiwa amesimama kwa ajili ya picha, akiwa amevalia sare za wauguzi wa afya zenye rangi ya bluu, akiwa amechoneka kalamu kwenye mfuko wa shati.

Watoto wawili mmoja akionekana kuwa na mwaka au miezi na mwengine akionekana kuwa na miaka kadhaa ambayo sio juu ya mitano, wakiwa katika hatua za kupewa chanjo katika semina ya kupewa chanjo na raia wengine wakiwa wamezunguka.

Tunda linalojulikana kwa jina la papai likiwa na rangi ya machungwa, pamoja na majani yake yakiwa ya kijani na mbegu zake nyeusi likiwa limekatwa tayari kwa kuliwa.